Mashine mbili zinazotumika kuuza maziwa halisi zimewekwa ndani ya chumba. Maduka ya bidhaa za maziwa ni eneo ambalo yanauzwa jumla au rejareja pamoja na bidhaa zote zinazotakana nayo.